Shimo la ardhi linalo chimbwa kwenye barabara au eneyo la makazi , ndani ya shimo hili kuna maji yaliyo kusanyika yanayoonekana kuwa machafu au yenye udongo ambayo yanayoneka kuwa ni matokeo ya mvua au maji ya mfereji.

Wachezaji wanafanya mazoezi huwa wakijiadaa ili kuboresha uwezo wao kimwili na kiakili katika michezo yanayoshiriki. Wakati ya mazoezi mara nyingine.

Kipekee la kiakaba ambalo kukabishwa kwa rais wa Kenya Uhuru Kenyatta kama kiongozi wa taifa. Rais yupo katika ashikilie Bibilia. Kitendo cha kawaida katika kupashwa kwa viongozi.

Paspoti ya nchi ya Tanzania. Paspoti hizi nyaraka muhimu zinazotolewa na serikali kwa uraia wake kwa ajili ya kusafirisha kimataifa. Kawaida paspoti hii hutumika kudhibitisha utambulisho wa mtu.

Umati mkubwa wa watu waliokusanyika kwenye uwanja wa wazi katika mstari wa mbele. Kuna kundi la watu wakibeba bango lenye maandishi "Al-Azeezia FC" ambao inaonyesha kuwa huenda ni shabiki wa timu ya kandanda au ndio inahusiana na mchezo. Watu wengi katika picha hii wana.

Hii ni yenye mojawapo ya vitengo vikuu vya mahakama kuu ya Kenya na inapatikana katika jengo la MILIMANI LAW COURT jiji Nairobi, ni sehemu maalum inayoshughulikia mashuuri ya...

Kundi la watu waliovaa mavazi rasmi ya kitaifa au ya kikazi wakiwa wamesimama kwa mstari pembe ya jengo la kiserikali au mahakama. Wengine wamevaa mavazi ya.

Kundi la mashabiki wa michezo wakiwa kwenye uwanja wa mchezo wakipigia debe na kuonyesha shauku kubwa. Wengi wamevaa nguo za rangi ya taifa lao. Hasa rangi za bendera ya Kenya ambazo ni nyekundu, nyeusi, na kijani. Wanaitana wakipiga na kuonyesha

Mchezo wa mpira wa mguu kuendelea uwanjani, mchezaji aliyekusudia zaiidi katika picha anavaa sare ya rangi ya manjano ama kijani akiendesha mpira, anapigwa na mcheaji mwingine aliyevaa sare ya rangi nyekundu na nyeusi ambaye anaonekana kumjongea karibu.

Ya kandanda kati ya timu mbili, mchezaji aliyevaa jezi nyekundu anaonekana kuwa mchezi wa timu ya Kenya Harambee Stars anajaribu kupenya kati ya wachezaji wa timu pinzani waliovaa jezi ya manjano na suruali za blue na huweza ni timu taifa ya Rwanda au DR congo kutokana na mavazi, mchezaji wa Kenya anaonekana kuwa na.

Ilikuwa mtimu ya mpira wamekuu wakiwa uwanjani wamevaa sare ya rangi ya majano na soksi ya jano na inaonekana wanataka hawa kuingia uwanjani kwa pamoja ,wachezaji hawa wanaonekana kuwa na hali na umoja, enda ni kabla ya bandara ya mpizi kwenye maandari ya nyuma, kuna mshabiki.

Akiwa hapa hadharani huku ameshikilia kitabu kitakatifu mkononi mwake kuonyesha ishara ya uaminifu heshima na uotefu kwa wananchi pamoja na kwa Mungu, kitendo hiki huimarisha imani.

Tukio the judiciary dialogue day ambalo litafanyika ijumaa Januari kuanzia saa kumi na moja asubuhi katika vituo vyote vya mahakama nchini Kenya, matokeo lengo ni kuhamaisha mazungumzo kati ya taasisi na mahakama na wananchi. Wananchi wanahiti.

Kubwa la watu waliokusanyika wanaoonekana kuwa mashabiki wa mchezo wa mpira wa miguu. Wengi wao wamevaa jezi za timu mbalimbali na wanaonyesha shauku kubwa ya kuinua mikono kupiga makofi na kuimba au kupiga kelele za kuunga mkono timu yao. Picha inaonyesha.

dimba la mchezo lenye umati mkubwa wa watu waliokusanyika kuangalia tukio fulani labda mechi ya siku au tukio la kijamii. Watu wengi wameweka kwenye viti vya dima. Mwingine wamesimama wakitazama na kuzungumza, hali inayoonyesha msisimko, shauku ambayo...

Kadhaa waliovaa rasmi wakiwa kwenye ukumbi wa mikutano au mafunzo, mwanaume mmoja au mwanamke mmoja wakiwa msitari wa mbele wakipeana mkono kwa tabasamu, jambo linaloashiria salamu ya heshima au maelewano au ukaribisho, watu wengine wanaoonekana waitabasamu.

Katika ofisi ya posta ambapo watu wawili wapo mbele ya dirisha ya huduma ya Posta Re. Posta Pay ni huduma ya malipo yanayotolewa na Posta ambayo hurahisisha kufanya malipo mbalimbali.

Mashibiki wa timu ya soka ya Bandari FC wakiwa uwanjani wakishangilia, mashabiki wengi wamevalia mashati ya rangi ya blue yenye nembo ya Bandari FC, Bandari hao wanabeba mabango ya bendera zilizoandikwa.

Tukio la kijamii au la huduma ya jamii linaloonyeshwa nje ya hema kubwa nje, pengine kwenye uwanja wa michezo au eneo la wazi. Kuna watu wengi waliuokusanyika wengi wao wameweka kwenye viti vilivyopambwa kwa mavazi ya rangi ya tofauti na nyeupe, kijani, na nyekundu. Wengine wamesimama.

Tukio la kipekee la kikatiba nchini Kenya ambapo mheshimiwa William Samoei Ruto hakuwa rais wa Kenya. Hii ni picha maarufu kutoka kwenye hafla ya kuzuzi marais William Ruto huku Kasarani stadium Nairobi. Mheshimiwa William Ruto anaonekana...

Wachezaji wa timu ya soka wakiwa pamoja uwanjani, wakifurahia au kuadhinisha jambo fulani. Labda ni baada ya kufunga mbao ama kushinda mechi. Wachezaji wako kwa uwanja wa kucheza sokwa na wamevaa sare yenye rangi ya giza na mistari yenye rangi ya chungwa.

Wakiwa wamekusanyika katika eneo la Huduma Centre, mji wa Nairobi, Huduma Centre ni sehemu muhimu nchini ambapo wananchi huenda kupata huduma mbalimbali za serikali kama vile kusajili biashara, kupata vitambulisho, huduma za orodha na huduma nyingine za uma ambazo.

Huduma center , sehemu ya serikali inayotoa huduma mbalimbali kwa wananchi kwa njia ya kitaalamu na yenye mpangilio mzuri. Kuna wafanyakazi wawili waliovaa sare za kazi wakimsubiri mteja ambaye yuko mbele yao. Wafanyikazi wako katika dawati la huduma ambapo...

Kundi la watu wengi waliokusanyika mbele ya jengo linaloonyesha kuwa ni sehemu ya mahakama. Jina hili linashiria kuwa ni mahakama maalum zinazoshughulika kesi ya haraka na kwa ufanisi kama inavyokuwa jumla. Picha inaonyesha jitahada za kung'arisha mfumo wa sheria.

Malipo ya huduma ya usajili wa pasipoti nchini Kenya inayotolewa na Idara ya Uhamiaji, State Department of Immigration and Citizen Service . Receipt imeandikwa tarehe, huduma iliyopiwa ni passport collection , yaani ni mtu anafanya malipo ya ajili ya.

Eneo la huduma au ushauri ambapo watu wengi wamekusanyika kwa meza yenye alama. Ambapo mtu mmoja ameketi akiwa amevaa barakoa na anaonekana akifanya kazi ya kuandikisha au kutoa taarifa kwa mteja.

Watu kadhaa wakiwa ndani ya ofisi ya huduma kwa wateja. Hapa ni kituo cha huduma kwa wananchi inaonekana kuwa ni tasi ya serikali au shirika la umma. Kama inavyodhirika kwenye maandishi ukutani ulioaandikwa Huduma Centre .

Kundi la mashabiki waliokusanyika kwenye uwanja wakishangilia kwa furaha, wengi wao wamevaa fulana za mechi zenye maandishi ya Kwahanja wakionekana kuwa mashabiki wa timu fulani, labda ya shule, chuo au mtaa. Baadhi yao wanapiga...

Watu kadhaa wakiwa nje ya ofisi ya department migration service ambayo ni ofisi ya udhibiti wa passport nchini Kenya, jina ya ofisi hii passport control office ambayo ni sehemu muhimu katika mtakato wa kupata passport v na usafiri wa kimataifa watu walipo.

Mwanamke aliyevaa gauni jekundu kuwa amesimama kwa msimamo dhabiti. Mkono yake imebana pembeni akionyesha nguvu na kujitolea maneno yaliyoandikwa pembeni yake ni, I STAND FOR PEACE yanayo...

Ofisi ya huduma kwa mtejavambayo inaonekana ni ya serikali, hasa huduma za usajili wa watu. Katika picha kuna watu wa ivyo wakisubiri huduma huku wengine wakiwa wamelezwa mbele kwa madawati ambapo wanapokelewa na wafanyikazi wa ofisi hiyo.

Wachezaji wa mpira wa miguu wakifanya mazungumzo au kujiunga kwa pamoja kabla ya kuanza mechi au wakati wa upumziko. Wachezaji wamevaa jezi ya rangi ya njano na nyeusi, huku goal keeper akiwa amevaa jezi ya rangi ya zambarau au rangi ya pinki.

Mchezo wa mpira wa miguu kati ya timu mbili zinazoshiriki Kenya Premier League, ligi kuu ya Kenya. Wachezaji waliovaa jezi ya rangi kijani wanachuana na wale wa jezi ya mstari ya buluu na nyeupe.

Tukio la usahaji au utiaji sahihi wa hati mbele ya umati wa watu, mtu aiyevaa shati nyeupe na suruali nyeusi anaonekana kuwa afisa au maalum mhuduma wa serikali, anamsaidia mwanaume mwingine akivaa shati ya check na koti, kumu sign ia au kumweka alama kwenye karatasi mezani.

Kikundi cha watu wanaoonekana kusherehekea rukio fulani watu walioko mbele wanatabasamu na baadhi yao wamevaa miwani ya jua na kofia nyekundu zenye herufi. Mmoja wa watu wanaotoa cheti au waraka wa mtu mwingine ambaye anapokea.

Kundi ya vijana waliovaa sare za michezo wakiwa furaha kubwa huku wakisherekea ushindi. Wameinua juu kombe la dhahabu ishara kwamba wameshinda mashindano au ligi flani. Wachezaji hawa wanaonekana kuwa na nguvu hadi ya juu wakipiga kelele.

Huduma nchini Kenya ni shughuli au msaada unaotolewa ili kukidhi na mahitaji ya watu bila kuwapa kitu cha kushika moja kwa moja, huduma hizi zinaweza.

Watu wakiwa kwenye plani ya kuchukua pasipoti katika ofisi ya serikali kama inavyoonyeshwa maandishi ukutani yanayosema paasport collection . Watu wengi wamepanga foleni wakisubiri kuhudumiwa na.

Mandamano au mkutano wa kisiasa wa wafuasi wa chama cha kisiasa cha PNU kilichokuwa maarufu nchini Kenya hasa wakati wa uchaguzi wa mwaka wa elfu mbili na saba. Kauli mbiu kwenye mpango yao inasema: Kazi iendelee.

Huduma za wakenya ambayo ni kitengo cha serikali ya Kenya kinachostahili kuboresha utoaji wa huduma kwa wananchi kwa njia rahisi na yenye ufasihi. Huduma Kenya ni mfumo wa kuleta huduma nyingi za serikali mahali pamoja kwa ajili ya kurahisisha.

Watu wakiwa katika ofisi ya huduma za serikali huenda ni ofisi ya usajili au huduma kama vile utoaji wa vitambulisho, pasipoti au leseni. Kuna dirisha kadhaa ya kuhudumia wateja na watu wasimama kwenye fulani.

Mkutano wa kisiasa ambao viongozi mbalimbali wamekusanyika kuzungumza na umma katika picha tunayo viongozi wawili wakuu wakiwa mbele wakionyesha ishara ya mkono kuashiria ushikamano na kuonyesha umoja kiongozi alivyofaa.

Tukio la huduma za umma ambapo mtu anakuhudumia watu chini ya hema, mtu aliyekaa anaonekana akifanya kazi kwenye kompyuta, labda anahudumia au kusajili watu waliopo mstari nyuma yake. Watu waliopo..

Tukio la mtu wa kiume akimkabidhi mwanamke nyaraka au fomu, huku mwanamke akiwa amebeba mtoto mdogo mkononi. Watu kadhaa wameshuhudia tukio hilo na picha inaonyesha mazingira rasmi, labda ofisi.

Umati mkubwa wa watu waliokusanyika kushangilia kwa furaha. Wengi wao wamevalia nguo zenye rangi za bendera ya Kenya na wengine wakiwa na bendera mikonononi. Hii ni dalili kuwa tukio linaweza kuwa ni kitaifa cha mechi.

Huduma ya afya au usajili wa kijamii unaoendelea kwenye hema, linalosimamishwa uwanjani, kuna wahuduma wa afya au masafishi waliova sare na barakoa wakihudumia wananchi walioketi mbele yao. Meza ina vifaa kama laptop , karatasi ya chuma.

Tukio la usajili au utoaji wa huduma ambapo wanawake kadhaa wamekusanyika mezani wakishirikiana na afisa aliyeketi. Wanawake hawa wanashika nyaraka mbalimbali ambazo huenda ni fomyula za...

Kikosi cha timu ya mpira wa vikapu, wakisherehekea kushinda baada ya kushinda kombe. Wachezaji wamevalia sare za michezo zilizoandikwa KPA huenda ikimaanisha Kenya Sports Authority basketball, na wanashikilia kombe juu kwa furaha kubwa, elekezi ya msingi.

Mashabiki wa timu ya soka wakiwa kwenye uwanja wakishangalia kwa furaha. Wengi wao wamevaa jezi ya timu ya AFC Leopards . Timu maarufu ya soka nchini Kenya. Wengine wamevaa nguo za rangi tofauti lakini wote wanaonekana kuungana kwa upendo na hali ya kushangilia.

Au semina ndani ya ofisi ya posta ambapo watu wengi wameshikwa kiti na kusikiliza muhudumu mmoja aliyesimama na kuzungumza mbele yao. Kikao hiki kinaonekana kuwa ni cha mafunzo, mkutano au warsha kuhusu hudumu za posta.

Eneo la information desk katika jengo ambalo linaloonekana kuwa ni la umma au ofisi. Elezo meza ya taarifa hii sehemu ya kutoa taarifa au msaada kwa watu wanaoingia kwenye jengo hili inaweza.

Mashabiki wa timu ya soka wakiwa wamevaa mavazi ya rangi ya kijani ambayo inashiria wafuasi wa timu maarufu ya Gor Mahia kutoka Kenya. Kuna mshabiki aliyepakwa rangi mwili wake kwa rangi ya kijani na nyeupe na pia amevaa ndevu nyeupe na amechora maneno mawili, jambo ambalo.

Mchezo wa volley ball ukiendelea kwa kiwango cha juu kuna mchezaji mmoja aliyevaa jezi nambari ya kumi na tano na rangi ya kijani na blue akipiga shot la mpira kuelekea upande wa wapinzani wake, wachezaji wawili kutoka timu pinzani waliovaa jezi nyeupe.

Utoaji wa huduma wa wananchi chini ya hema inalojulikana kama huduma mashinani. Hii ni aina ya mpango wa serikali unaolenga kuwafikia wananchi katika maeneo ya mbali kwa kuwapelekea huduma muhimu.

Skrini ya kompyuta ambayo mtu anajaza fomu ya new connection request kwenye tovuti ya Mawasco. Mawasco ni kampuni ya maji safi na usafi wa mazingira nchini Tanzania. Fomu hii ina sehemu ya kuingiza maelezo kama jina la mwombaji.

Mtu anayevaa suti ya kofia akiwa katika ofisi ya upimaji, mbele ya dirisha yenye maandishi PASSPORT APPLICATION, IMMIGRATION OFFICER . Hii ni sehemu ya huduma za serikali ambapo watu huenda kuwasilisha maombi au paspoti kushugulikia maswala...

Ofisi ya serikali inayotoa huduma vya kuzaliwa na vya kifo, hii ni sehemu ya hudumu center officer ya usajili wa matukio muhimu ya kiraia . Kuna wahudumu wawili wamekaa kwenye kaunti wakiwa tayari kuwahudumia wananchi .

Washabiki wa Kenya wanaojulikana sana kwa hali yao kubwa ya upendo wa kweli kwa mchezo, muziki, na tamasha mbalimbali. Wakiwa na roho ya mshikamano na uzalendo, huwa wanajitokeza.

Sehemu ya Huduma Center nchini Kenya ambako wananchi huja kupata huduma mbalimbali za serikali kwa urahisi na haraka. Huduma center ni malipa pa one - stop - stop ambapo mtu anaweza kupata huduma za serikali kama vile sajili kwa biashara, vile.

Mahakama ni mhimini muhimu wa serikali unaohusika na kutafsiri na kutekeleza sheria katika nchi katika Kenya judiciary . Inahakikisha haki, usawa na utawala wa sheria.

Mchezo wa mpira kikapu, basketball, unaoendelea katika ukumbi wa mchezo wa ndani. Katika picha, mchezaji mmoja wa kike amevaa sare ya rangi ya blue, anaonekana akishika mpira anaonekana anapanga kuwasilisha pasi au kurusha mpira kuelekea wenzake.

Huduma Kenya ambayo ni sehemu ya mpango wa serikali ya Kenya inayolenga kutoa huduma mbali mbali za serikali kwa wananchi mahali pamoja kwa urahisi na haraka. Kuna wahudumu wa kenya waliovaa sare rasmi .

Kikosi cha wachezaji wasoka ya timu ya KDF. Wachezaji wamevaa sare rasmi za timu zennye rangi nyeupe na maandishi ya rangi nyekundu yaliyoandikwa KDF ambayo ni kifungo cha jeshi za ulinzi la Kenya.

Kundi kubwa la watu wanaoonyesha shauku na furaha wakisherehekea tukio fulani. Wengi wameinua mikono yao wengine wakiwa wanapiga kelele wengine wakicheza kwa furaha. Watu wengi wamevaa rangi nyekundu na nyeusi, na wanashirikia kongamano na kushikilia bendera kubwa ya Kenya mbele yao.

Watu walikusanyika kubeba bango lenye maandishi yanayoonyesha COURT ANNEXED MEDIATION ambayo yanaingia badala ya kutatua migogoro badala ya kuingia mahakamani moja kwa moja. Hii ni njia ya usuluhishi inayotangazwa chini ya kifungu cha mia moja tano na nane cha katiba ya Kenya.

Washabiki wanoonyesha furaha, upendo na mshikamano wao kwa timu ama mchezaji wanaounga mkono. Kawaida huonekana kwenye viwanja vya michezo na mashindano.